Profesa mmoja aliyesoma hadi kiwango cha juu anafunza watu kwenye mkutano iliyoandaliwa ili kuelemisha watu jinsi watoto wenye ulemavu wanafaa kulindwa vizuri ndio wao nao wasikie ni binadamu. Anaongea na ujasiri huku suti lake liking'aa na kuwekwa maua kuonyesha kuwa amebobea katika kazi hiyo. Kampuni tofauti pia wameamua kusaidia kwenye shughuli hii.

Vijana wawili wenye nguvu za miguu, wako katika mbio zao za kuendesha baiskeli. Wanariadha hawa kutoka nchini Kenya, wanajikakamua kwa kuwa wanataka ushindi na bidhaa ile moja. Wamevalia miwani ili kitu isiwaingie kwa macho yao. Kichwani pia kuna kofia ya chuma ngumu ya kuzuia kuumia.